Huduma ya afya ya meno na kinywa inayotolea na mtabibu wa maswala ya tiba ya meno, kijana aliyevalia mavazi nadhifu sana akiwa katika chumba maalumu ndani ya jengo la hospitali akimfanyia uchunguzi wa kinywa na meno, mwanamke aliyevalia mavazi nadhifu aliyekaa katika kiti maalumu katika chumba hicho.

Huduma ya kinywa na meno inayotolewa na wataalam wa tiba waliobobea katika magonjwa ya kinywa na meno. Ndani ya chumba cha hospitali katika jengo maalum, ambalo matibabu ya meno hufanyika. Huku kukiwa na mwanamke aliyelala katika kitanda cha wodi hiyo akipatiwa matibabu ya meno.

Jengo kubwa la hospitali lililojengwa kwa matofali ya chuma na kuwezekwa vizuri huku ndani yake likiwekwa mitungi ya geshi maalum kwa kutoa huduma ya hewa kwa watumiaji wa gesi, wagonjwa mahututi katika jengo la hospitali hiyo wanaohitaji gesi ya oksijeni.

Kijana wa kiume, mtaalamu wa tiba, aliyevaa mavazi nadhifu sana, akiwa katika jengo la hospitali, huku akiwa na nyuso yenye furaha, mikono yake akiwa ameikunja vizuri.

Mtaalamu wa tiba kijana aliyevalia mavazi nadhifu sana, huku mikono yake akiwa anailinda kwa glavu maalumu nyeupe akimpatia chanjo mgonjwa mwanamke wa umri wa makamo aliyesimama mbele yake katika jengo la hospitali.

Wataalamu wa tiba madaktari waliovaa mavazi nadhifu sana wakiwa ndani ya jengo maalumu sehemu ambapo upasuaji wa magonjwa mbalimbali hufanyika, huku katikati yao kukiwa na mwanamke aliyevalia mavazi ya hospitali akingoja kufanyiwa matibabu ya upasuaji.

Wataalamu wa afya ya akili, vijana wa kiume na wa kike, pamoja na wadau mbalimbali wa afya ya akili. Wakubwa pamoja na watoto waliovalia mavazi sanifu wakiwa katika eneo la wazi wakisherehekea kuhusu tafrija fupi iliyofanyika kuhusu matatizo ya afya za akili.

Wodi ya watoto, huku kukiwa na kichanga kidogo kinachopatia huduma ya kwanza, na wataalamu wa huduma ya afya waliovalia mavazi nazifi sana huku nyuso zao wakiwa wamefunika na barakoa kwa ajili ya kujikinga na maambukizi.

Wodi ya watoto katika jengo la hospitali chumba ambacho watoto uhifadhiwa katika uangalizi mkubwa, huku kukiwa na mwanamke mzazi wa kijana mdogo aliyelala mbele yake akimwangalia kwa makini kwa ajili ya kuchunga afya yake.

Mtaalamu wa afya, mwanamke aliyevalia mavazi nadhifu Sana, akiwa katika wodi ya watoto. Mikononi mwake, akiwa amemshika mtoto mdogo aliyemvalisha mavazi nadhifu sana, mbele kukiwa na kitanda chenye shuka la hospitali hiyo.

Dawa za asili zinazotengenezwa na miti shamba pamoja na matunda mbalimbali kama malimao, tangawizi na matunda mengine dawa ambazo hutumika kutibu magonjwa mbalimbali, hususani yanayoambukiza na yasiyo ambukiza binadamu.

Dawa ya asili iliyohifadhiwa katika kichupa kidogo chenye rangi ya kijani, kilicho na maandishi yanayosomeka kwa lugha ya kiswahili sanifu, picha ya aina ya dawa pamoja na jinsi ya kuitumia dawa hiyo inayotumika kutibu magonjwa mbalimbali yanayoshambulia binadamu.

Dawa za kienyeji zilizohifadhiwa katika vichupa vidogo, vilivyofunikwa mifuniko meupe na mieusi, huku dawa nyingine zikiwa zimehifadhiwa katika vyombo maalumu, kwa ajili ya kutengenezwa vizuri ili kuzalishwa dawa nyingine, zinazotumika kutibu magonjwa mbalimbali yanayoambukiza na yasiyoambukizwa.

Dawa za asili zilizokusanywa kutoka katika sehemu mbalimbali hususani maporini pamoja na kwenye magome ya miti, zikiwa zimewekwa katika vifaa maalum ili kuandaliwa kwa ajili ya kutengenezwa kwa matumizi ya kutibu magonjwa mbalimbali ya binadamu.

Dawa ya kienyeji iliyokusanywa vizuri baada ya kuchumwa shambani, kwa ajili ya kuandaliwa hususani kupondwapondwa na kusagwa, baadae kukaushwa ili kutumika kutengeneza dawa mbalimbali, hasa zinazosaidia magonjwa mbalimbali ya kuambukiza na yasiyo ya kuambukiza.